Mashine maalumu ya kisasa inayotumika kutoa hela kwa masaa ishirini na nne, ina picha ya watu wawili inasehemu ya kuwekea kadi na inasehemu ya kitolea hela utakayo kuwa umeandika na namba ya siri ya kadi yako.

Watu wanne wapo mbele ya bango la benki, ambapo kuna jina pamoja na maelekezo ya namna ya kufanikisha kujiunga. Wameshika bendera zenye rangi nyekundu zenye majina ya benki hiyo.

Chumba kikubwa kinachotumika katika shughuli za uuzaji wa magari, kina madirisha makubwa ya vioo na kimeezekwa juu, magari ya rangi tofauti tofauti. Kina mwanga wa kutosha wa kuweza kuona magari yote.

Gari limefunguliwa mlango, liko tayari kwa ajili ya kuuzwa. Limekamilika kila kitu kwa ajili ya mtumiaji kuweza kutumia, huku pembeni kukiwa na gari lingine ambalo na lenyewe lipo tayari, kwa ajili ya kuuzwa.

Wanaume wawili wakikabidhiana funguo za gari, na pembeni kukiwa na gari pia. Huku nyuma yao kuna duka kubwa lililo na mwanga wa kutosha, lina magari mengi yaliyotayari kwa kuuzwa.

Gari jipya lililo funguliwa mlango lina rangi ya kahawia na nyeusi linawaka taa ya bluu kuna nailoni kwenye viti pamoja na kwenye usukani likiwa tayari kwaajili ya kuuzwa.

Eneo kubwa lenye maghorofa na miti mingi limewekewa, uzio ukiwa na magari yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa yakiwa na rangi nyeupe ya aina moja.

Gari lililofunguliwa mlango na kuonyeshwa uzuri wa chombo hicho cha usafiri, huku kukiwa na magari mengine katika eneo hilo la kuuzia kukiwa na taa nyingi na mwanga wa kutosha.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama pembezoni mwa mashine mbili za kisasa zinazotumika kuuza bidhaa tofauti tofauti, zina sehemu ya kuwekea hela na sehemu ya kutoa bidhaa hiyo kwa usafi, kuna bidhaa zingine tofauti tofauti zimepangwa kwenye shelfu.

Duka kubwa lililo na milango miwili, linatumika katika shughuli za uuzaji wa bidhaa na maziwa. Lina bango kubwa lililo na jina la duka, na picha mbalimbali katika milango.

Mashine ya kisasa inayotumika katika kuuzia maziwa, ina picha ya ng'ombe wawili, ina sehemu ya kuwekea hela na ya kutoa maziwa kwa usafi, ina rangi ya kijani, nyeusi, na nyeupe.

Mashine ya kisasa inayotumika katika shughuli za uuzaji wa maziwa ina rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi na bluu ikiwa na sehemu ya kutolea maziwa na sehemu ya kuwekea kiasi cha maziwa unachohitaji.

Mashine mbili za kisasa ambazo zinatumika katika shughuli za kuuza maziwa, zikiwa na sehemu ya kuweka hela pamoja na sehemu ya kutolea maziwa. Ikiwa na picha ya ng'ombe pamoja na glasi ya maziwa.

Watu watatu wapo katika duka mmoja amevalia koti la rangi nyeupe, Wakipatiwa huduma ya kuuziwa maziwa na kuna maduka mengine pembezoni ambayo hayaja funguliwa bado.

Mashine kubwa ya kisasa inayotumika kuuzia maziwa, ina picha ya ng'ombe na rangi ya: kijani, njano, nyeusi, bluu na nyeupe. Ipo katikati ya vifaa vingine vinavyouza bidhaa tofautitofauti.

Mashine ya kisasa inayotumika kwa kuuzia maziwa, ina sehemu ya kuwekea hela na sehemu ya kutolea maziwa kwa kipimo; kuna geti lililo wazi lina rangi ya bluu bahari.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa, ikiwa na picha za ng'ombe pamoja na glasi inayowekewa maziwa. Huku kukiwa na sehemu ambayo mteja anafika na kuweza kuweka hela, kwa ajili ya kujihudumia maziwa hayo.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa, yenye picha ya ng'ombe pamoja na biauri kubwa la maziwa, iliyo na nembo ya ubora, ikiwa na jagi ambalo linamsaidia mteja kuweza kujihudumia mwenyewe kwa usafi na kwa haraka.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya kazi yupo katika mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa, amebonyeza moja ya kitufe kilichopo kwenye mashine hiyo iliaweze kupata maziwa kwa kipimo.

Mwanaume aliyeshikilia mashine, akiwa katika chumba kilicho na bidhaa nyingi za maziwa, zilizofungashwa katika chupa zenye rangi tofautitofauti, zikiwa zimewekwa kwa mpangilio katika shelf zilizopo ukutani. Chumba kikiwa na mwanga wa kutosha.

Chumba kilicho na geti mbele, chini kunakapeti lenye alama nyeusi na nyeupe, kuna mashine maalumu inayotumika kuuzia maziwa yenye picha ya ng’ombe pamoja na glasi, mteja anajihudumia kwa usafi na nadhifu.

mwanamke alievalia koti jeupe, yupo mbele ya duka ambalo limefunguliwa milango, huku kwenye geti moja kuna picha ya ngombe pamoja na majina ya bidhaa zinazopatikana dukani hapo .

Chumba kikubwa kilicho na shelfu ziliizopangwa bidhaa mbalimbali, huku kukiwa mashine inayotumika katika uuzaji wa maziwa, ikiwa na picha ya ng'ome na jina la mashine hiyo.

Watu wengi wapo mbele ya duka linalotumika kuuza maziwa, kuna mashine inayotumika kutoa maziwa unapoweka hela ndipo unapata kipimo cha maziwa kutokana na hela uliyoweka. Lina mwanga wa kutosha wa kuweza kuwamulikia wateja kujihudumia, na pembeni kukiwa na machupa ya chuma makubwa.

Watu wamepanga mstari katika mashine inayouza maziwa wakijihudumia wenyewe,. Wanaweza wakalipa kwa "M-PESA" au wakaweka hela katika mashine hiyo, ili waweza kupata maziwa kwa uharaka na usafi zaidi.

Mwanaume aliyevalia shati jeupe, akiwa ameshikilia bilauri ya plastiki pamoja na jagi. Akiwa katika mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa, kwa usafi na usalama, kwa ajili ya kulinda afya za watumiaji.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa ina picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na glasi kubwa ambayo inawekewa maziwa. Huku mbele kuna sehemu ambayo mteja anafika anaweka hela na kiasi cha maziwa anachotaka, na kuweza kujihudumia mwenyewe kwa usafi.

Mashine kubwa ya kisasa ya kuuzia maziwa, ina rangi ya bluu, kijani, nyeupe na nyeusi na picha ya mtoto akinywa maziwa pamoja na picha ya ng'ombe, ina maneno yaliyoandikwa maziwa ya kweli.

Mashine kubwa ya kisasa ya kuuzia maziwa, ina rangi ya bluu, kijani, nyeupe, nyekundu na nyeusi. Ina picha ya mtoto akinywa maziwa pamoja na picha ya ng’ombe, ina maneno yaliyoandikwa "maziwa matamu''.

Chumba kikubwa chenye mashine nne za kutolea maziwa pamoja na jokofu, mashine hizo zikiwa na picha ya ng'ombe na glasi za maziwa pamoja na punguzo la bei kwa asilimia kumi; mteja akijihudumia kwa usafi na kwa kipimo maalumu.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe na kofia kichwani, akisimama mbele ya mashine ya kielektroniki inayotumika kwa uuzaji wa maziwa ambayo ni muhimu kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kibinadamu.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe la kazi, akimhudumia mteja. Na bidhaa za maziwa zilizopangwa kwenye shelfu, bidhaa hizo zipo kwenye vifungashio maalumu na zina nembo juu yake.

Mwanaume mmoja akiwa kwenye pikipiki amebeba mapipa matatu ya maziwa, akiwa nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa akimsubiri muhudumu ili amkabidhi maziwa hayo.

Mwanaume aliyevaa koti la kazi la bluu akitumia mashine ya kutoa maziwa yenye picha ya ng'ombe pamoja na glasi kubwa ya maziwa. Ni mashine ya kisasa ya kuuza na mteja anaweka chombo chake kwa ajili ya kujihudumia kwa usafi na kwa kipimo sahihi cha lita kwa haraka.

Eneo kubwa linalotumika katika shughuli za uuzaji wa samani za nyumbani, kama vile: vitanda vyenye rangi mbalimbali, meza pamoja na viti. Chumba kina mwanga wa kutosha kwa ajili ya wateja kuona na kuchagua bidhaa wanazohitaji.

Mwanamke mmoja yupo katika chumba kikubwa kinachotumika kuuzia samani mbalimbali za nyumbani kama makochi, meza na viti. Eneo lina mwanga wa kutosha kwa ajili ya kuonyesha samani zote.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao, kikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa. Pembeni kuna pikipiki iliyopaki na kuna fensi ya miti ambayo imepandwa pembezoni mwa eneo hilo.

Sehemu ya wazi iliyojengwa hema la miti na bati, linatumika katika shughuli za uuzaji wa samani kama vitanda, ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao.

Chumba kikubwa, kinachotumika katika shughuli za uuuzaji wa samani za nyumani, kama vile: vitanda, makochi, meza na viti, saa za ukutani, picha za ukutani. Chumba kina mwanga wa kutosha.

Sehemu inayotumika katika uuzaji wa samani za nyumbani kama vile makochi, kuna mabanda ambayo yanatumika kuhifadhia samani hizo na kuna mwanga wa jua wakutosha.

Chumba kikubwa chenye samani za nyumbani, ambazo ni viti, meza na kabati kukiwa na mwanga wa kutosha pamoja na vyombo vikiwa mezani. Maua ya miti, ngazi zinazopandisha juu, chumba hicho ni kisafi na kinavutia.

Chumba kikubwa kilichopangwa samani mbalimbali, kuna viti vya mbao; makochi na stendi ya tv. Samani zimepangiliwa katika mpangilio mzuri wa kuvutia wateja kukiwa na mwanga wa kutosha.

Sehemu kubwa iliyo na banda ambalo limetumika kama sehemu ya kuuzia samani za nyumbani kama: makochi pamoja na magodoro, kukiwa na bango linaloonyesha jina la sehemu hiyo na samani zinazouzwa, pembeni kuna geti na matofali yaliyopangwa.

Wanaume wawili waliovalia mavazi ya kazi yenye rangi ya bluu, wakitengeneza samani mbalimbali kwa kutumia mbao, zinazotumika majumbani na ofisini, wapo na vitendea kazi. Eneo lina mwanga wa kutosha.

Eneo la wazi ambalo limetumika kuwekea samani za nyumbani kama vile makochi, meza za mbao pamoja na kabati huku kukiwa na mtu aliyekaa mbele ya nyumba akiangalia samani hizo.

Chumba kikubwa kinachotumika kuuza samani mbalimbali, kama makochi, meza za mbao, makabati, ambavyo hutumika kwa matumizi ya majumbani na maofisini.

Kabati ndogo zilizo na droo, zimetengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nyeupe na kahawia. Zimewekwa katika eneo la wazi, linalotumika kwa ajili ya kuuzia samani hizo.

Chumba kikubwa chenye samani nyingi, ambacho kimetumika kama duka la kuuzia. Samani hizo ni kama: makochi, meza za mbao, viti vya mbao, na zimepangwa vizuri kwa ajili ya kusubiria kuuzwa.

Jengo linalotumika kama duka la kuuzia samani mbalimbali, kama vile: makochi, viti vya mbao, meza za mbao, kabati. Zikiwa zimepangwa ndani ya duka hilo lenye taa nyingi, zikisubiri kuuzwa kwa wateja.

Wanawake wawili wakiwa katika karakana ya ufundi seremala, wakitengeneza samani mbalimbali, kwa kutumia mbao na msumeno. Ili kupata samani zilizo bora, kwa matumizi ya nyumbani na ofisini.

Chumba kikubwa kikiwa na samani nyingi za nyumbani na picha nyingi za ukutani na tv, kukiwa na taa nyingi na mwanga wa kutosha wa kuonesha samani hizo kwa mteja.

Chumba kikubwa kinachotumika kama sehemu ya mapokezi kwa ajili ya wageni kutoka sehemu mbalimbali, chumba hiki kina meza pamoja na mapambo ya kuvutia wageni.

Mwanaume akiwa mapokezi, akipokelewa na mwanamke aliyevalia sare yenye rangi nyekundu na nyeusi, huku kukiwa na mazingira masafi na mazuri, pamoja na maua na vibao vyenye maelekezo ya sehemu husika.

Mgahawa wa kisasa wenye mandhari nzuri, taa nyingi na maua pamoja na vinyago huku ikiwa imependezeshwa kwa mbao zilizowekwa kwa kufuatana na orodha ya chakula na bei zake katika bango la chakula.

Watu wengi wapo katika maduka ambayo yametumika kwa kuuza vitu mbalimbali, wanapita na kuangalia vitu wanavyotaka kununua. Kuna mwanga wa kutosha kwa ajili ya kuonekana bidhaa kwa wateja.

Wafanyabiashara wengi wako sokoni, wakiuza bidhaa mbalimbali kama: nyanya, mihogo, viazi na ndizi. Wateja wanaongea na wauzaji kwa ajili ya kupata mahitaji wanayoyahitaji.

Mwanamke mmoja yupo sokoni anapanga bidhaa zake katika meza na zingine zipo juu kwenye kamba zikining’inia, akisubiria wateja waje kwa ajili ya kununua mahitaji hayo.

Watu wengi wapo katika soko wakiangalia na kuchagua mahitaji mbalimbali wanayotaka kwa matumizi yao. Bidhaa zimepangiliwa vizuri na kuna mwanga wa kutosha.

Wafanya biashara wawili wapo katika soko wamepanga, bidhaa zao kutokana na makundi na kuweka bidhaa ili zionekane vizuri kwa mteja wakisubiria mteja aje ili waweze kuuza bidhaa hizo.

Wafanya biashara wakiwa sokoni wamepanga bidhaa zao katika matenga na zingine mezani , wakiwa wanawasubiria wateja kwaajili ya kuja kuwauzia bidhaa hizo. Nyuma kukiwa na magunia yaliyofunwa bidhaa ambazo hazijafunguliwa

Wafanyabiashara wakiwa sokoni wamepanga bidhaa zao katika vyungu na kuvalia kofia kubwa ya kujikinga na jua, mwingine amejifunika mwamvuli wakisubiri wateja kwaajili ya kuuza bidhaa zao.

Chumba kikubwa kilicho na taa nyingi ambacho kinatumika kama duka, ambalo ndani yake kuna wanaume watatu pamoja na mteja, ambaye anafanya manunuzi ya bidhaa. Lina bidhaa nyingi zilizopangwa katika shelfu, kwa mpangilio mzuri wa kuvutia wateja.

Sehemu iliyotumika kama soko kukiwa na wanawake ambao wamepanga bidhaa zao katika mabeseni na mezani, zingine wakiwa wamening'iniza juu wakiwaonesha wateja kila kitu ambacho wanacho na kuwauzia wanachotaka wateja.

Mwanamke aliyevaa shati jeupe akiwa anapanga bidhaa zake sokoni tayari kwa kuwauzia wateja wakati mfanyabiashara pembeni yake akiwa anamhudumia mteja kwa bidhaa zake kama nyanya na viazi vilivyopangwa kwenye sado .

Duka la sanaa lenye bidhaa nyingi za asili, zilizopangwa kwa mpangilio, zikianza mezani ,ukutani na kwenye shelfu, vinyago vya mbao vikinig'inia ukutani na upande mwingine sanamu ya pundamilia, na mtalii akiwa anaangalia bidhaa za asili katika soko.

Wafanyabiashara wawili, wakiwa wanapanga bidhaa zao sokoni tayari kwa kuwauzia wateja, na baadhi ya bidhaa hizo zimepangwa kwenye vyombo maalumu na kuwekwa vizuri kwenye meza zilizopo nyuma yao.

Magorofa matatu marefu yaliyojengwa eneo moja, huku kuna miti mingi na mistimu ambayo ina nyaya nyingi zilizoelekea uelekeo tofauti tofauti, juu kuna wingu la bluu na jeupe angani.

Mwanaume akiwa amevalia suti na shati akiwa ndani ya chumba kikubwa chenye muonekano mzuri na mwanga wa kutosha, kikiwa kimepakwa rangi nyeupe na mlango mkubwa pamoja na dirisha la kioo, kukiwa na kodro iliyona ukingo wa vyuma vinne na nje kuna majani ya kijani kibichi.

Nyumba iliyojengwa kwa mfumo wa ghorofa, ikiwa imezungushiwa wigo wa matofali na geti. Ina madirisha ya vioo na pembeni kuna maghorofa mengine nayo yakiwa katika uzio, na nyaya za umeme zinazopita juu.

Chumba kikubwa kinachotumika katika shughuli za uuzaji wa nguo. Kuna nguo nyingi zimepangwa katika meza na nyingine zimewekwa kwenye henga, na punguzo la asilimia arobaini kwa kila nguo.

Ghorofa kubwa na refu ambalo linatumika katika shughuli za uuzaji wa bidhaa tofauti, kuna watu wakizunguka katika maduka hayo na kununua wanachohitaji.

Duka kubwa lililo na mwanga wa kutosha, limepangiliwa vitu katika mpangilio mzuri, kwenye shelfu ambazo zimepangiliwa vitu kutokana na kufanana. Pia kuna kiti pamoja na kompyuta, kwa ajili ya kuingiza taarifa ya kila kitu kinachouzwa, na kinachotoka katika duka hilo.

Duka lililo na vioo vingi, limepangwa vitu vingi katika shelfu, na vingine vikiwa chini. Eneo hili linatumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa hizo. Eneo hili lina mwanga wa kutosha na linavutia kwa wateja.

Chumba kikubwa kilicho na mwanga wa kutosha, pamepangwa nguo katika shelfu tofautitofauti. Ili kumsaidia mnunuzi au mteja anapokuja kupata huduma asihangaike. Mahali ni pasafi, na panavutia.

Watu wengi wapo katika duka kubwa lenye bidhaa zilizopangwa katika ukuta, wakifanya manunuzi, chumba kina mwanga wa kutosha kwa ajili ya kuonyesha bidhaa hizo vizuri.

Nguo zilizo pangwa kwa mpangilio katika shelfu katika duka au chumba kikubwa kwa ajili ya kuvutia wateja, na mazingira masafi na yakuridhisha kwa wanunuzi.

Chumba kikubwa kilichotumika kama duka la kuuzia nguo na viatu. Zikiwa zimepangwa vizuri katika mpangilio, na kukiwa kuna nafasi kwa ajili ya wateja kuchagua nguo. Kuna taa nyingi na mwanga wakutosha.

Watu wawili wapo katika duka linalouza vyakula mbalimbali, ambapo mteja anafika na kuchukua anachotaka na baada ya hapo, anampa mhudumu aweze kumpigia mahesabu na kuchukua bidhaa zake baada ya malipo.

Mwanamke mmoja alievalia suruali nyeusi na fulana nyekundu, ameshika kikapu cha kuburuza; yupo katika duka kubwa lililo na bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika rafu akichukua mahitaji anayotaka.

Duka lenye mwanga wa kutosha limepangiliwa vitu katika maboksi na zingine zikiwa katika shelfu, zenye vifungashio maalumu na majina ya bidhaa hizo huku kukiwa na dirisha lililo wazi.

Duka kubwa lililo na mwanga wa kutosha, limepangiliwa bidhaa mbalimbali katika meza na shelfu, kuna wahudumu ambao wanapanga bidhaa hizo kwaajili ya kuuzwa.

Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio maalumu katika shelfu, ambazo ni juisi za matunda mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa. Mteja hutembea mwenyewe kwa kuchagu bidhaa anayohitaji dukani hapo.

Mwanamke mmoja aliyevalia shati la rangi ya damu ya mzee na suruali nyeusi akichagua vyombo vya plastiki vilivyopangwa vizuri katika shelfu zilizopo kwenye duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali.